Mama akiwa ameketi katika kiti huku wenzake wakiwa wamesimama wakimtazama, akiwa anawafundisha namna ya kushona nguo kwa kutumia cherehani. Wote wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni la kabila kimasai.

Mwanamke akiwa amesimama katika kordo ya duka kubwa, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa vitabu mbalimbali, ambavyo vimepangiliwa katika rafu za mbao zilizopo ndani ya duka hilo.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike, akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za rangi nyeupe, wakiwa makini kumsikiliza mwalimu huyo.

Kitabu kilichochapishwa kwa kutumia maandishi ya rangi nyeusi. Ambacho kina picha mbalimbali zinazoonyesha watu wakifanya usafi wa mwili kwa kuosha nywele, kukata kucha za mikononi, kuvaa nguo safi wakitumia sabuni. Ambacho kinatumika kwa ajili ya kufundishia somo la sayansi kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Jengo la madarasa ya shule ya msingi ambalo limepakwa rangi nyeupe kukiwa na baraza ambalo lina nguzo za chuma zilizopakwa rangi nyeusi zinazoshikilia paa la jengo hilo.

Karatasi ya rangi nyeupe ambayo imechapishwa kwa kutumia maandishi ya rangi nyeusi, ikiwa inahesabu za kujumlisha na kutoa, ambazo hufundishwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi, ikiwa imejazwa na kusahihishwa kwa kutumia kalamu nyekundu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa kukiwa na ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa somo la hisabati na la kiingereza mwalimu huyo anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za rangi nyekundu na bluu.

Mwalimu wa kike aliyejifunga ushungi kichwani akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi somo la kiingereza, kwa kuandika kwenye ubao mweusi akitumia chaki za rangi nyeupe.

Maabara nzuri na ya kisasa inayotumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa zenye mabomba katikati na stuli lefu za kukalia.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wakiwa ndani ya chumba cha darasa, ambapo wanakagua mitihani hiyo ikiwa imehifadhiwa vizuri katika bahasha za rangi ya kijani zilizopo juu ya meza.

Darasa liliofanyiwa usafi vizuri na la kisasa, likiwa na meza na viti vya kukalia ambapo kila meza inasehemu ambayo ina kompyuta ya mpakato, mbele kukiwa na ubao wa rangi nyeupe na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo.

Walimu wawili wakiume wakiwa wamesimama njee ya majengo ya darasa ya shule ya sekondari, wakiwa wanafunga vizuri mitihani katika bahasha za rangi ya bluu iliyopo juu ya meza ya mbao.

Maabara nzuri na ya kisasa, inayotumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya kufanyia mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisanyansi, kukiwa na meza refu na stuli za kukalia pembezoni kukiwa na mabomba ambayo hutiririsha maji na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Kitabu ambacho kinatumika kwa ajili ya kufundishia somo la biolojia kwa wanafunzi wa shule za sekondari maalumu kinachotumika kwa kidato cha nne, ikiwa ni toleo la tano la kitabu hicho kikiwa na picha ya daktari akiwa anamsikiliza mgonjwa aliyekaa upande wa pili wa meza.

Wanafuzi wawili wakike na wakiume wa shule ya sekondari wakiwa wameketi katika madawati lililopo ndani ya darasa, wakiwa wanajisomea kwa kutumia vitabu, madaftari na kalamu zilizopo juu ya meza.

Maabara ya kisasa ambayo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya kujifunzia mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza refu na stuli za kukalia pamoja na mabomba ambayo yanatoa maji.

Shule ya sekondari ambayo ina majengo ya madarasa yaliyotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, kukiwa na paa ya rangi ya kijani ambapo kumezungushiwa fensi iliyo na wavu na nguo zimeanikwa juu ya wavu huo.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ambapo darasa hilo lina mwanga wa kutosha, madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo; mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile madaktari na kalamu, ambazo wanatumia kuandika kile wanachofundishwa.

Mwalimu anafundisha wanafunzi wa chuo kikuu, ambao wameketi ndani ya darasa lenye ubao wa rangi nyeupe. Wanafunzi hao wanaandika kila wanachofundishwa kwenye madaftari, kwa kutumia kalamu.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakiwa ndani ya darasa, ambapo mwalimu anatumia kifaa maalumu kinachokuza maandishi yaliyopo kwenye kompyuta mpakato na kuyaonyesha katika ubao uliona rangi nyeupe.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi yakiwa na mistari mekundu. Wakirusha kofia juu huku wanashangilia kumaanisha kuwa ni mahafali yao ya kumaliza elimu ya chuo.

Wanafunzi wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa katika jengo kubwa lililo na madawati ambayo yametengenezwa maalumu kwa ajili ya kujisomea, kila mmoja akiwa anajisomea akitumia vifaa mbalimbali kama vile kompyuta mpakato, simu janja za mkononi, vitabu na vitu vingine vingi.

Mwalimu akiwa amesimama katikati ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti vilivyopo katika muundo wa nusu duara, ambapo anatumia kifaa kinachotumika kukuza maandishi yaliyopo katika skrini ya kompyuta mpakato ili kila mtu aweze kuona.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa gari, wakitumia gari bovu lisilo na milango na madirisha, ambalo lipo ndani ya karakana kubwa.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa katika darasa ambapo wanafanya mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi za wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa, ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mikononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea pamoja na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa kompyuta za mezani au kompyuta mpakato, ambapo wanafunzwa kutumia programu mbalimbali zinazopatikana kwenye kompyuta hizo.

kijana wa kike ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa katika darasa ambapo anafanya matengenezo ya kifaa cha umeme, kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya utengenezaji wa kompyuta za mezani, pamoja na namna ya kutumia programu mbalimbali ili kutatua changamoto watakazozipata wakati wa utumiaji wa kumpyuta hizo.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa kompyuta za mezani, pamoja na utumiaji wa programu mbalimbali zinazopatikana kwenye kompyuta hizo.